Gari limesimama kwenye barabara. Gari lina magurudumu manne. Gari lina mwangaza inayotumika kumulika hasa wakati wa usiku. Kando ya gari kuna miti. Miti hii inaweza tumika kutengeneza dawa ya kienyeji zinazoweza kutibu magonjwa kama yale malaria.